Watu wengi wanatoka kwenye jumba ambacho ni ya huduma, hapo juu jumba hilo limeandikwa Huduma Kenya na imepakwa rangi nyeupe . Wanao toka hapo ndani wengi wao ni wanaume, mmoja wao amevalia sare ya askari polisi na anawatazama wanaotoka nje. Hapo kando pia kuna gari la serikali ambayo imepakiwa.

Watu wengi wako hapo, wengine wamesimama wengine ni kama wameketi, kuna wanawake ,kuna wanaume, kuna wenye wanapiga makofi ionekane kuwa wanashangilia kitu. Wanasherehekea wamefurahi na wanatabasamu.

Wanaume wawili wamesimama. Mmoja ameshikilia kitabu anaandika kwa kutumia kalamu. Amevalia suti la color bluu. Kando yake kuna mwanaume wa pili ambaye ameangalia upande mwingine. Ameshikilia mikono yake na amevalia jacket ambayo ni nyeusi. Mbele yao kuna kaunta ambayo imeandikwa nambari tofauti na pia kumeandikwa huduma Kenya.

Watoto wengi wanaume na pia wanawake wanatembea kwa pamoja wako kwenye maandamano ya amani. Walio mbele wameshikilia banner ambao umeandikwa court annexed mediation an alternative dispute resolution mechanism kwa lugha ya kimombo. Wengine wao wamevalia barakoa, usoni, wengine pia wamevalia kofia kwenye vichwa na wengine wanatembea bila kushikilia kitu chochote mikononi.

Watu wengi wamekusanyika pamoja wengine ni wanaume na wengi wao ni watoto. Wengine wameshikilia mabana ambazo zimeandikwa Al Azizia FC na wengi wao wanatabasamu pia wameinua mikono na kuna mwingine ambaye anapiga picha kwa kutumia simu.

Boksi nyingi zimewekelewa juu ya meza. Boksi hizi zote zimepangwa kwa kufuatana na ndani ya kila boksi kuna na vitambulisho ambavyo ni mpya na vimefungwa kwa bulada . Vitambulisho hivi ni vitambulisho vya wananchi wa Kenya. Hapo pia juu ya meza kuna chupa ya sanitiser na kuna kalamu ambao umefungwa kwa kamba.

Wanaume wengi wameketi kwa viti za buluu. Wengine wamekaa mbele wengine wako nyuma. Wenye wako mbele wamevaa shati za yellow na black , wengine green na wamevaa mscrurf . Wamenyosha pia mikono na mwingine amebeba kikombe mkononi.

Rais mstaafu Uhuru Mwigai Kenyatta, amemshika mkono aliyekuwa amechaguliwa kuwa seneta Milicent Omanga. Wote wawili wameangalia upande mmoja na wanatabasamu. Nyuma yao kuna mwanaume mwingine amevalia kofia ya color black na miwani kwenye shati.

Watu saba wameketi nje kwa viti za black .Nyuma yao kuna dirisha ya kubwa. Huko ndani kuna watu wengine. Kwa hawa watu saba, mmoja wao ni mwanamume na amenyoa kipara. Ameshikilia makaratasi mkononi na pia akona kalamu ya pink .

Watu wengi wamesimama kuna wanawake na pia kuna wanaume wote wanaangalia upande moja. Wengi wao wamevalia nguo zenye bendera ya kenya wengine wamevaa kofia wengine hawajavaa, wengine wameinua mikono juu, wengine wamebeba bendera na kuna mwingine amebeba firimbi.

Watu wanne wameketi kwenye viti za black kila mmoja wao akona kompyuta mbele yake na nyuma yao kumeandikwa huduma Kenya. Wawili wamevalia miwani na wote wanne wamevaa mask za colour blue .

Wanaume wawili wameshikilia kitambulisho pamoja. Kitambulisho hicho ni cha wananchi wa Kenya. Mmoja wao amevalia maski ya bluu, mwingine amevalia maski nyeusi. Aliyevaa maski nyeusi amevalia pia uniform ya Huduma Care, Huduma Centre, yenye pia iko na alama ya serikali ya Kenya. Kando yao kuna mwanamume mwingine ambaye amevalia shati nyeupe na ako na mask ya bluu kwa uso.

Risiti ya kuonyesha malipo ya passport iko na details za mwenye amelipa kama jina email na nambari ya simu. Huku chini pia kuna details za malipo kama amount full yenye alilipa, wakati alilipa na huko juu pia kuna tarehe imeendikwa twelveth of August 2022 .

Pipe kubwa ya color brown , kando ya pipe , upande zote, kuna matawi nyingi sana za color green na chini kuna mchanga ya brown na mawe ndogo ndogo ziko hapo, huku juu kuna seng'enge yenye imezingira hiyo area .